Mkulima anakamua ng’ombe na amefunga miguu ya ng’ombe ili ng’ombe asiweze kupiga teke ile ndoo ambayo maziwa inaingia. Ng’ombe ili atoe maziwa mzuri, ilivyo kwenye picha, huwa wanalisha ng’ombe vizuri na kumpa maji ya kutosha. Sasa ng’ombe huyu anatoa maziwa mazuri kwa sababu alipewa chakula ya kutosha.

Ndizi imekomaa kutoka kwenye shamba na mkulima akavuna ndizi. Sasa anatoa maganda ya ndizi anataka kuipika. Ukiona ndizi inatolewa maganda, utajuwa hii ni ndizi ya kupikwa. Sasa wanataka kupika hio ndizi ndio maana wanatoa maganda.

Huyu mkulima alipanda ndizi, ndizi ikakomaa, sasa anataka kupika hiyo ndizi, ashatoa maganda ya ndizi, akaweka pamoja kwenye sufuria, anataka afunike ili aweke kwenye moto iive, ambayo itafanya hata familia yake kukula na kupata nguvu.

Maziwa ambayo inauzwa lakini wanatumia mashine. Hiyo mashine unaenda pale unafinya lita ngapi unataka ama ni ya pesa ngapi ambayo unataka. Ukishafinya unaweka kibuyu chako ama kile kifaa ambacho umekuja nacho, na inatoa ile ambacho unataka.

Ili kuwa mkulima bora katika kufuga ng'ombe, inahitaji mtu ambaye ana shamba kubwa na amepanda nyasi ya kutosha, ili kulisha ng'ombe vizuri. Ng'ombe aliyelishwa vizuri, huwa anatoa maziwa mzuri. Hawa ng'ombe naona wanapewa chakula ambacho kitafanya watoe maziwa mzuri.

Hii ni ndizi ambayo imepandwa lakini bado ni ndogo. Imepandwa katika shamba kubwa ambayo inahitaji muda wa kutosha ili kupalilia hapo ndani ili iweze kutoa matunda ambayo ni kubwa kubwa na imekomaa. Hii mimea ambayo inahitaji kupaliliwa ili iweze kutoa mazao mazuri.

Wakulima wengi wamevuna ndizi zao na kuleta kwenye soko. Zimeletwa sokoni ili wale ambao wanaiza ndizi ama wale waliokiwa wanataka kuuza ndizi, wakuwe na uwezo wa kupata ndizi. Iwe unatka kiwango kikubwa ma kidogo utapata.

Hawa ni ng'ombe, ambao hawaishi kat, katika maisha mazuri sana. Chakula wanao lakini usafi hawana. Na inafanya ng'ombe hata kukua na mago, magonjwa mengine ambapo ng'ombe anaeza kufa, ama ng'ombe anaeza konda. Ng'ombe anafaa kukua safi ama mali safi.

Hili ndizi ni ndizi ambayo imepandwa ikafanyiwa kila kitu kizuri ikaweza kukomaa na sasa imewekwa kwa pamoja inafaa kuuzwa. Ikiuzwa italeta pesa ambayo hawa watu wataweza kujisaidia nayo.

Huyu mkulima amefurahi sana, kwa kuwa anakamua ng'ombe ina na inatoa maziwa. Maziwa ina matumizi mingi sana, unaweza itumia kupika chai, unaweza kunywa ata maziwa. Maziwa ata unaweza tumia kupika vitu vingine kama keki na kadhalika.

Hii ni ng'ombe ambaye anayetibiwa. Anawekewa dawa ili kuua wadudu ambao inamnyonya damu, ata wale nzi ambao huwa wanakuja wanamuuma. Ata inafanya mwili wa ng'ombe inang'aa kwa sababu haina wadudu wale wadogo wadogo ambao inamfanya kuteseka sana.